Hii sehemu ya soko ambapo shughuli za biashara inaendelea hapa, kwenye soko hili kuna maduka mbalimbali kama vile duka ya wanawake kusuka kuna saluni ambapo inaudhumia wanawake wanapotaka kushuka nywele zao kuna saluni inayoisa mafuta ya wanawake na pia wanaume.

Hii ni sehemu au chumba kinachouza maziwa. Kwenye chumba hiki kuna mkulima huyu ambaye anafanya biashara ya kuuza maziwa. Anaonekana kwamba anauza maziwa yake kwa bei nafuu. Mwanabiashara huyu anauza maziwq yanayotokana na wanyama kama vile ng'ombe na mbuzi.

Sehemu hii iliyo kando ya barabara ni sehemu ambayo hupatikana sokoni. kwenye sehemu hii kuna shughuli ya biashara inayoendelezwa hapa kuna wauzaji ambao wanafanya shughuli yao ya biashara kwa kuuza bidhaa mbalimbali. Wanabiashara hao wanauza bidhaa kama vile nguo, viatu na pia matunda.

Duka hili lililo kando ya barabara ni duka la mpesa na pia vile linauza bidhaa mbalimbali. Kwenye duka hilo la mpesa unapotaka kupata huduma za mpesa unatembelea duka hili. Huduma hizo za mpesa ni kama vile unapotaka kutoa pesa au kutuma pesa kwenye mpesa yako. Pia duka hili linauza vitu kama vile maji na maziwa.

Duka hili la mpesa lililo kando ya barabara linaonekana kutoa huduma za mpesa. Unapotaka kutuma au kutoa pesa zako kwenye mpesa yako unatembelea duka hili. Pia kwenye duka hili kuna bidhaa ambazo zinauzwa hapa kama vile soda, maji, maziwa, keki na pia mikate.

Sehemu hii ni sehemu ya soko ambapo shughuli za biashara zinaendelezwa hapa. Mwanabiashara huyu anaonekana kufanya biashara ya kuuza viatu mbalimbali vikiwemo viatu anavyouza, kuna viatu vya watoto, viatu vya wanawake na pia viatu vya wanaume. Viatu hivi anawauzia wateja wake kwa bei nafuu.

Kwenye uwanja huu kuna shughuli ya biashara inayoendelezwa hapa. Biashara inayofanywa hapa ni biashara ya kuuza magari aina mbalimbali. Kuna magari aina ya Benz, Mazda na Honda. Kwenye uwanja huu magari haya yamepangwa kulingana na muundo wake.

Kwenye soko hili kuna wanabiashara ambao wanafanya niashara ya kuuza bidhaa mbalimbali. Bidhaa hizi ni kama vile viazi, mahindi, nyanya, machungwa, ndizi, kabeji, sukuma na pia vile ndizi zilizoiva. Pia kwenye soko hili kuna wateja au wanunuzi ambao wamekuja kununua bidhaa hizo.

Mwanamke huyu ambaye ameshika funguo za gari mkononi mwake, anaonekana kumkabidhi mwanamume huyu funguo hizo za gari. Mwanamke huyu inaonekana kwamba amempa zawadi ya gari kwa mwanamume huyu wake. Hii inaonyesha kwamba ana upendo kwa mwanamume wake. Mwanamume huyu amevalia nguo ya rangi nyeusi na nguo ya rangi nyeupe.

Kwenye apu ya mpesa ya mwanaume huyu tunamwona ana baki au salio la mpesa la shilingi elfu sitini na nane mia nane. Pia anaonyesha ana uwezo wa kuchukua mkopo wa fuliza wa shilingi elfu thelathini na nne mia tisa. Mwanaume huyu alipokea pesa kutoka kwa Beth Obura ambayo ni shilingi elfu moja mia tano.

Hili ni duka lililo kando ya barabara. Kwenye duka hili kuna biashara ya kuuza maziwa inayoendelea hapa. Biashara hii ya maziwa inaweza kuwasaidia wananchi hawa wanaponunua maziwa haya kuweza kutumia ili kupikia chai nyumbani. Pia mwanabiashara huyu anapouza maziwa haya anapata pesa.

Kwenye soko hili kuna shughuli za biashara ambazo zinaendelezwa hapa. Kuna wanabiashara mbali mbali ambao wanafanya biashara ya kuuza vifaa mbali mbali kama vile matunda na pia mboga. Wanabiashara hawa wanawauzia wateja wao vitu kama vile ndizi, machungwa, maembe pia nanasi.

Pesa hizi ni pesa taslimu za taifa la kenya. Miongoni mwa pesa hizi kuna noti ya shillingi elfu moja, noti ya shillingi mia tano na noti ya shillingi mia mbili. Kwenye noti ya shillingi elfu moja kuna picha ya jengo la bunge ambalo linaonesha hii ni bunge ya kenya na pia kuna picha ya aliyekuwa rais wa tatu wa taifa la kenya.

Hizi ni pesa taslimu za taifa ya Kenya. Pesa hizi ni pesa shilingi elfu moja zilizokuwa zinatumika hapo awali. Kwenye pesa hii kuna mchoro wa aliyekuwa rais wa tatu wa taifa la Kenya, ambaye ni bwana Moi. Rais huyo aliongoza nchi hii kwa kuleta huduma rahisi za serikali.

Hii ni sehemu inayopatikana kwenye uwanja wa ndege. Kwenye uwanja huu wa ndege kuna gari au meli ambayo imesafirisha magari haya ili kutoka kwenye nchi zingine na kuleta kwenye nchi hii ili yakaweze kuuzwa. Magari haya ni magari tofauti kama vile gari la Mazda na pia Benz.

Hii ni sehemu inayopatikana sokoni. Kwenye sehemu hii kuna wanabiashara ambao wanafanya biashara ya kuuza bidhaa zao kwenye vibanda hivi. Kwenye sehemu hii wanabiashara wanauza bidhaa kama vile mayai, mahindi, mboga, sukuma, karoti, nyanya na pia ndizi zilizoiva.

Hili ni jengo lililo kando ya barabara. Kwenye jengo hili kuna duka ambalo linafanya shughuli mbalimbali kama vile shughuli za Mpesa na pia kuuza bidhaa mbalimbali. Unapotaka kutoa au kutuma pesa zako kwenye Mpesa utakuja kwenye duka hili. Pia kwenye duka hili kuna bidhaa kama vile maji, soda na mkate.

Hii ni sehemu inayopatikana sokoni. Kwenye sehemu hii kuna wanabiashara amabo wanauza bidhaa zao kwa kuzipanga kwenye vibanda hivi. Wanabiashara hawa wanauza bidhaa kama vile nguo na viatu. Baadhi ya nguo zinazouzwa hapa ni nguo za watoto, nguo za wanawake, na nguo za wanaume.

Hili ni jengo lililo kando ya barabara. Kwenye jengo hili kuna duka moja linalouza maziwa ambalo linaitwa Yustina maziwa. Duka hili linauza maziwa ambayo yamekamuliwa kutoka kwenye ng'ombe. Nje ya duka hili tunaona mwanadada huyu anachemsha maziwa kwa kutumia jiko lake.

Bango hili linaonyesha maafa yanayosababisha na mvua nyingi. Mvua inaponyesha kwa wingi nchini Kenya husababisha mafuriko ambayo huathiri shughuli mbalimbali kama vile usafiri wa watu na mimea shambani. Bango hili linaonyesha kwamba mvua nyingi ilinyesha na kwamba mafuriko yalipokuwa yaliharibu magari ya watu.

Kwenye sehemu hii ya soko kunaonekana kwamba kuna biashara mbalimbali ambayo inaendelezwa hapa. Biashara inayoendelezwa hapa ni biashara ya kuuza viatu. Mwanabiashara huyu anauza viatu vyake kando ya barabara kwa kuvipanga kwenye kibanda hiki. Anauza viatu vikiwemo vya watoto na wanawake.

Sehemu hii ni sehemu iliyo kando ya barabara. Kwenye sehemu hii kuna jengo ambalo ni duka. Duka hili ni duka la M-Pesa na pia ni duka ambalo linauza bidhaa mbalimbali. Kwenye duka hilo unaweza kuja kutoa au kutuma pesa zako kwa kutumia M-Pesa. Pia unaweza kununua bidhaa mbalimbali kama vile maziwa na sukari.

Hii ni sehemu ya sokoni ambapo shughuli za biashara zinaendelezwa hapa. Kwenye sehemu hii mwanabiashara huyu anauza bidhaa zake kwa kuzipanga kwenye kibanda hiki. Mwanabiashara huyu anauza vitu kama vile nyanya, vitunguu, ndizi na pia matunda mbalimbali kama vile parachichi.

Pesa hii ni pesa taslimu ya nchi ya kenya. Pesa hii inaonekana ni kama pesa ya shilingi elfu moja ambayo inatumika na wakenya. Kwenye pesa hii kuna picha ya aliyekuwa rais ambaye ni bwana Daniel Arap Moi. Anaonekana ni mwenye furaha sana kwa kuiongoza nchi hii.

Pesa hizi ni pesa taslimu za taifa la Kenya, pesa hizi zinaonyesha noti ya shilingi elfu moja za taifa la Kenya. Pesa hizi kwa ujumla ni shilingi elfu tisa. Kwenye noti hii ya shilingi elfu moja kuna picha ya aliyekuwa rais watatu wa taifa la Kenya ambaye ni Bwana Kenyatta.

Kwenye duka hili kubwa kuna shughuli ya biashara inayoendelezwa hapa. Kwenye duka hili kunaonekana na mwanamke ambaye amevalia nguo ya daima inayoonyesha aina ya maziwa yanayouzwa hapa. Pia kuna bidhaa kama sukari, majani, chumvi na pia vitu kama vile nguo za kuvaa.

Sehemu iliyo kwenye soko. Kwenye sehemu hii kuna biashara mbalimbali ambayo inaendelezwa hapa na wanabiashara hawa. Wanabiashara hawa au wauzaji hawa wanauza bidhaa kama vile nyanya, vitunguu, mboga na pia matunda. Matunda haya ni kama vile parachichi, machungwa na ma...

Hapa ni sokoni ambapo kuna mwabiashara anayeuza bidhaa zake kwa kibanda. Mwanabiashara huyu anauza vifaa vya urembo kama vile shanga, bangili na neklesi . Mwanabiashara huyu anauza bidhaa hizi zinazotengenezwa kutoka kwa jamii ya wamaasai.

Hapa ni sokoni ambapo kuna vibanda mbalimbali. Kwenye vibanda hizi wauzaji wanaonekana kupanga bidhaa au vitu vyao vya kuuza. Kuna vitu kama vile viatu na nguo. Mama yule anaonekana kuuza nguo za wanawake na kwenye viatu kuna viatu vya wanaume ambavyo kuna viatu vya kuenda kazi za kiafisi na viatu vya kusakata mpira.

Kwenye duka hili la Mpesa kuna shughuli za Mpesa zinazoendelezwa hapa, kama vile unapotaka kuweka pesa kwenye simu yako, unapotaka kumtumia mtu aliye mbali pesa kwa kutumia Mpesa unaweza kuja kwenye duka hili, kando na hiyo kuna bidhaa kama vile bidhaa za kutengeneza magari na pikipiki zinauzwa hapa.

Hapa ni kando ya barabara ambapo kuna shughuli mbalimbali zinazoendelezwa hapa, kuna mwanabiashara ambaye anafanya biashara ya Mpesa na pia kuuza vitu mbalimbali kwenye duka lake, anauza bidhaa kama vile maji, maziwa, nyanya na vitunguu pia.

Kando ya barabara hii kuna shughuli ya biashara inayoendelea hapa. Kuna biashara ya kuuza matunda kama vile machungwa, maembe, parachichi, tikiti maji na ndizi. Kuna ndizi zilizoiva pia na ndizi za kupikwa. Wanabiashara hawa wanafanya biashara hii ya kuuza matunda na mboga.

Hii ni sehemu iliyo kando ya barabara ambapo kuna duka la maziwa ya aina ya Mount Kenya. Hii sehemu inaonyesha kwamba ukitaka maziwa aina ya Mount Kenya utayapata hapa. Hapo nje kuna mwanamke ambaye ameketi na ambaye anaonekana ana uchovu. Pia kwenye duka hilo kuna wanaume wawili ambao wananunua maziwa haya.

Pesa hii ni pesa taslimu ya taifa ya Kenya. Hii ni noti ya shilingi elfu moja ya taifa ya Kenya. Kwenye noti hii ya shilingi elfu moja, kuna picha ya aliyekuwa rais bwana Uhuru Kenyatta. Pia kwenye picha hii kuna jengo ambalo ni jengo juu kwenye taifa la Jenya ambalo ni jengo la KICC.

Hii ni sehemu ambayo biashara huendelezwa hapa. Kuna biashara ya vitu ambavyo vinauzwa kutoka na kutengenezwa kutoka kwenye jamii ya wamaasai. Baadhi ya vitu hivyo ni kama vile shanga, vikapu, bangili na neklesi ya kuvaliwa shingoni. Vitu hivi huvaliwa na watu ili kuongeza urembo wa mavazi yao.

Pesa hii ni pesa taslim ya nchi ya Kenya. Hii ni pesa ya shilingi alfu moja ambaye inatumika nchini Kenya. Pesa hii ni pesa iliyotolewa juzi inayotumika baada ya zile pesa zilizokuwa zikitumika hapo awali. Pesa hii ina jengo ambalo ni jengo la bunge la taifa la Kenya.

Hii ni pesa ya noti ya nchi ya Kenya. Pesa hii ni shilingi elfu moja ambayo imechapishwa picha ya aliyekuwa rais wa nchi ya Kenya bwana Mzee Jomo Kenyatta. Hii pesa elfu moja ina sufuri tatu ambayo inatumika nchii Kenya na imeidhinishwa kutumika.

Kwenye boma hili kuna magari ya kifahari. Kuna magari sita ambayo yanaonyesha kwamba kuna sherehe ambayo inaendelea. Inaonyesha kuwa wageni hawa wana pesa ili wamekuja kuhudhuria sherehe fulani kwa hivyo wameweza kuja na magari yao ya kifahari ili kuhudhuria sherehe hizo.

Hili ni duka la mwanabiashara ambaye anaonekana kuendeleza biashara ya M-pesa. Mwanabiashara huyo anaonekana kubeba simu mkononi na kuonyesha kwamba mteja wake amekuja dukani, la M-pesa na kutoa shilingi alfu mbili. Shilingi hizo alfu mbili zimechorwa picha ya aliyekuwa rais, bwana Kenyatta.

Hapa kuna shughuli ya biashara ambayo inaendelezwa na shughuli ya biashara hii ni ya kuuza ndizi ambazo zimeiva. Ndizi hizi zina manufaa mingi kwa mwili wa binadamu zinatuletea vitu na vitamini kwenye mwilini yetu ambayo inatusaidia miili yetu kulingana na magonjwa mbali mbali.

Pesa hizi ni pesa taslimu za taifa la Kenya. Kuna noti ya shilingi alfu moja na pia kuna noti ya shilingi hamsini. Pesa hizi zinajumuika na kuwa alfu moja na hamsini. Mtu huyu ameishika noti hii ambayo inaonyesha mchoro wa bunge la Kenya na pia kwenye noti la hamsini kuna wheelbarrow ambayo imechorwa hapo.

Hii ni sehemu kando ya barabara ambapo magari yanuzwa hapa. Magari yanayo huzwa hapa ni magari ya aina mbalimbali na pia yenye rangi tofauti. Kuna gari la rangi nyekundu, kuna gari la rangi jeupe, na pia kuna magari ya rangi ya samawati. Magari haya yanaonekana kuuzwa kwenye bei ghali sana.

Hii ni sehemu kando ya barabara ambapo kunauzwa magari mbalimbali. Kwenye sehemu hii kuna magari ya aina ya benz na pia magari ya aina ya mazda. Magari haya yamo yanaonekana katika rangi tofauti tofauti. Kuna gari jeupe, gari la rangi jekundu na pia rangi jeusi.

Hapa ni sokoni kando ya barabara ambapo kuna shughuli ya biashara inayoendelezwa hapa, kuna mwanabiashara huyo ambaye ni mama na yule mwanamume aliye ndani ya lori hilo, biashara inayoendelezwa hapa ni biashara ya kuuza vitunguu, vitunguu hivi vinauzwa kwa kiwango cha juu vilivyofungwa kwenye magunia hayo.

Hili ni duka ambalo kuna wanabiashara anafanya kazi ya biashara hapa, mwanamke huyu mwanabiashara anafanya biashara ya kuuza vitu kama vile mafuta, sukari, chumvi na pia maziwa. Mama huyu anatumia hivi vifaa vya kupima ili kuweza kupima maziwa yake na pia kupima mafuta yake ya kupika.

Sehemu hii ya sokoni kuna biashara inayoendelezwa hapa. Mwanabiashara huyu anauza bidhaa zake kwa kuzipanga kwenye kibanda. Mwanabiashara huyu anauza viatu vinavyoundwa na watu kutoka jamii ya wamasai. Viatu hivi huundwa kwa kutumia ngozi ya wanyama.

Wanabiashara wakiwemo wauzaji na wanunuzi au wateja ambao wanakagua nguo sokoni, ili waangalie ni nguo zipi ambazo zitakazowafurahisha kwa kununua. Wauzaji hawa wamesimama na kuangalia wateja wao wanapokagua nguo na kuelewana nao kwa bei nafuu ambazo watakazonunua nguo zao ili kuwasaidia kwenda kuvaa. Hii biashara inasaidia uchumi wa nchi kukua.

Hii ni sehemu ambayo magari huuzwa. Kwenye sehemu hii magari yamepangwa kwenye foleni kulingana na mwonekano wao. Magari haya ni magari aina mbali mbali kama vile kuna gari aina ya Benz, Mazda na Subaru. Unapotaka kununua gari lako jipya utatembelea sehemu hii ili ukanunue gari.

Hii ni sehemu ya soko ambapo Kuna kibanda. Kwenye kibanda hiki muuzaji huyu anauza matunda mbalimbali . Matunda yanaouzwa hapa ni kama vile nyanya, ndizi, machungwa, maembe, parachichi na tikitimaji. Mboga zinazouzwa hapa ni kama vile sukuma, kabeji na spinachi.

Duka hili limefunguliwa tayari kwa shughuli za biashara za siku. Mlango wa duka hili limeshikiliwa na tairi la gari. Kwenye duka hili kuna bidhaa mbalimbali ambazo zinauzwa kama vile maji kwenye chupa hapo nje, kuna maziwa, kuna mchele, kuna mikate , kuna switi kwenye chupa na kuna pia vyakula.

Hizi ni pesa za nchi ya Kenya ambazo zimekuwa zikitumiwa hapo awali kabla ya kutolewa kwa pesa zinazotumiwa kwa sasa. Pesa hizi zinatolewa kwenye safu bankini ili mtu huyu aweze kuzitumia kwenye shughuli mbalimbali.

Hili ni duka linalipatikana sokoni. Kwenye duka hili kunaonekana muuzaji huyu anawauzia wateja au wanunuzi wake nguo kama vile rinda, long'i . Kuna nguo zikiwemo pamoja na nguo za watoto, nguo za wanawake na nguo za wanaume.

Duka hili la M-pesa limejengwa kando ya barabara. Kando ya hili duka la M-pesa kuna mwanabiashara ambaye anauza vibanzi kwa kupika viazi kwenye mafuta. Kwenye duka hili la M-pesa unaweza kuweka pesa, kutoa pesa au kutumia mtu aliye mbali pesa kwa kutumia M-pesa.

Gari hili kubwa linatumika kwa kusafirisha magari ambayo yanaweza kuenda kuuzwa sehemu nyingine. Magari haya yamepangwa hapo juu ili yasafirishwe kwa sehemu mbalimbali za nchi ya Kenya ili kuenda kuuzwa au kuweza kununuliwa na watu ambao wanataka kuyanunua magari hayo.

Hapa ni kando ya barabara ambapo kuna shughuli ya biashara inayoendeleshwa hapa. Mwanabiashara huyu anafanya biashara ya kuuza matunda mbalimbali kama vile machungwa, maembe, ndizi, nanasi, parachichi na pia viazi. Mwanabiashara huyu anauza bidhaa zake kwa kuzipanga kwa kibanda hiki.

Hapa ni sokoni ambapo tunaona wauzaji wamepanga vitu vyao chini ya ardhi. Wauzaji hawa ni wamama ambao wanauza vitu kama vile nyanya, machungwa, ndimi, parachichi, tikiti maji, vitunguu na bidhaa nyinginezo. Wamama hawa wamepanga vitu vyao vizuri, tayari kuuza.

Hii ni sehemu iliyo kando ya barabara, sehemu hii kunaonekana biashara inaendelezwa hapa, biashara inaendelezwa hapa ni biashara ya kuuza magari aina mbalimbali, mfano wa magari ambayo yanauzwa hapa ni magari ya aina ya Benz, Mazda na Toyota. Magari haya yanaonekana mwonekano mzuri.

Pesa hizi ni pesa za nchi ya Kenya ambazo zinaonyesha noti ya elfu moja. Kuna noti hizo sita za shilingi elfu moja na pia kuna noti ya shilingi mia tano. Noti hizi ni pesa ambazo zilizokuwa zikitumiwa hapo awali kabla pesa mpya kuidhinishwa. Pesa hizi zina picha ya aliyekuwa rais wa nchi ya Kenya Mzee Jomo.

Shughuli inayoendelezwa hapa ni shughuli ya biashara ambayo kuna mwanabiashara anayeshona na kuuza viatu vyake. Anaposhona viatu vyake anavifunga kwenye kamba na kuviweka hapo ili watu waje kununua viatu hivi. Anaviuza viatu hivi vya aina ya kimasai ili kupata pesa.

Sehemu ambapo kunauzwa magari aina ya Mercedes Benz .Kuna nembo hapo juu ambayo inaonyesha au inawakilisha nembo ya magari ya Mercedes Benz. Magari haya yamepangwa kulingana na mwonekano wao. Kuna magari ya rangi nyeupe, magari ya rangi nyeusi.

Pesa hizi ni za kenya ambazo ni shilingi mia tano mbili ambazo zinajumuika kuwa shilingi elfu moja. Hizi ndizo pesa zilizokuwa zikitumika hapo awali kabla ya noti mpya kuletwa. Shilingi hizi zimechapishwa picha ya aliyekuwa rais wa Kenya bwana Mzee Jomo Kenyatta.

Pesa hizi ni shilingi alfu nne za Kenya, ambazo zimewekwa kwenye meza na pesa zikiwekwa kwenye meza inamaanisha ya kwamba mtu anazipangia kwa kutumia, labda amepanga kwa bajeti yake anunue kitu fulani, kifaa fulani cha kutumia.

Sehemu hii ya biashara inaonyesha biashara mbali mbali. Kuna vitu ambavyo vinauzwa apa kama vile mahindi, kuna avokado , kuna parachichi na pia fenenesi ambayo wananchi wanauziwa. Sehemu hii inaonyesha jinsi wanabiashara wanauza bidhaa zao kwenye vibanda na wanaathiriwa na mvua au jua kali inapokuja.

Duka hili linauza bidhaa mbali mbali ikiwemo sashi, unga wa kupika ugali, unga wa kupika chapati na mandazi, soda na vifaa vingine. Pia duka hili lina huduma ya M-Pesa ambapo wateja wanaweza kuweka na kutoa pesa zao.

Habari iliyochapishwa inaweza kutusaidia jinsi ya kupata bima ya kiafya. Pia inatueleza kwamba bima ya kiafya inaweza kutusaidia tunapokuwa na familia zetu. Inatusaidia kukinga familia yetu na pia kujikinga wakati tunapokuwa kwenye tatizo la afya, hivyo yafaa tuwe na bima ya afya.

Sokoni ambapo wauzaji wanauza bidhaa mbali mbali kama vile nafaka. Nafaka zinauzouzwa hapa ni kama vile maharagwe, mahindi na minginezo. Pia, kuna mchele ambao unauzwa hapa. Kando na hizo nafaka kuna wale watu ambao wanauza mboga hapa na vitu kama nyanya, vitunguu, sukumawiki na kabeji.

Sehemu ya soko inayoitwa butchery. Butchery ni sehemu ambayo panauzwa nyama kama vile nyama ya ng'ombe, nyama ya mbuzi na pia nyama ya kondoo. Sehemu hii kuna butcher ambaye anawauzia wateja wake nyama. Mteja anaponunua nyama hii na kwenda kuipika, nyama hii inamsaidia kwa kuongeza protini mwilini.

Sehemu hii ya biashara inaonyesha kuwa kuna biashara mbalimbali ambayo inaendelezwa hapa. Kuna mwanabiashara ambaye anaendeleza biashara yake kwa kutumia chooni na amejinga kwa kutokana na jua nyingi ili kutumia mwavuli wake. Mwanabiashara huyu anafanya biashara ya kuuza mayai. Pia kuna biashara ya kuuza nguo na vibeti vya wanadada.

Kuna shughuli ya biashara ambayo inaendelezwa hapa. Shughuli ya biashara hiyo ni haswa biashara ya kuuza magari mbali mbali. Kuna magari kama vile Toyota Lexus na Honda ambayo yanauzwa kulingana na uwezo wa mnunuzi au mteja.

Risiti hii ya Mary Nyambura Wanjiru inaonyesha kuwa Mary Wanjiru amelipia shilingi elfu moja kwa serikali ya Kenya ili kuweza kupata cheti cha maadili nchini Kenya. Unapopata cheti hicho huwa kinaidhinisha kwamba wewe ni mwananchi kamilifu na hauna makosa yoyote, kwa hivyo hii risiti inaweza kumsaidia kuonyesha kwamba alilipia ili kupata cheti hicho cha maadili.

Hii ni sehemu ambapo kuna jengo. Kwenye jengo hilo kuna duka la Mpesa. Kwenye duka hili kuna wanawake wawili ambao wanataka huduma za Mpesa. Kwenye duka la Mpesa kuna shughuli zinazoendelea kama vile kutoa pesa na kuweka pesa. Pia kama unapotaka kutumia mtu aliyembali pesa utaenda kwenye duka hili.

Hapa ni sokoni ambapo kwenye kibanda hiki kunaonekana muuzaji anayeuza matunda mbalimbali. Kwenye kibanda hiki muuzaji huyu anauza matunda kama vile machungwa, parachichi, tikiti maji, tunda nyanya. Muuzaji huyu anapouza anapata hela za kutumia kwa familia.

Sehemu hii ni kando ya barabara ambapo kuna shughuli za biashara ambazo inaendelezwa hapa. Shughuli za biashara zinazoendelewa hapa ni shughuli za kuuza magari aina mbalimbali. Sehemu hii inaitwa Car locus ambapo wanauza magari na kwenye sehemu hii kuna magari mbalimbali kama vile magari ya mazda na benz.

Kijana huyu mtanashati ambaye amevalia suti yake nyeusi na shati lake jeupe, amefurahia kununua gari lake jipyaa. Gari lake jipya lina kioo ambacho huyo kijana mtanashati anaweza kujiona vizuri. Mtanashati huyo ameshika gari lake na kufurahia kwa kupata hii rasilimali kwa maisha yake.

Hii ni sehemu ya soko ambapo shughuli za biashara zinaendelezwa hapa. Kuna mwanabiashara mmoja ambaye ni mwanamke anauza samaki hapa, anazichoma samaki hizo kisha kuziweka kwenye kibanda chake ili wanunuzi waje wa kuzinunua, unaponunua samaki hizi na kuzipika vizuri zina unapokula zinaongeza protini kwenye mwili wako.

Sehemu hii kunaendelezwa shughuli za biashara, kuna shughuli ya biashara kama vile kuuza viazi matatu na pia kuuza vitu kama vile soda, mkate na maziwa. Sehemu hii pia kuna duka la m-pesa ambapo mtu anaweza kuweka na kutuma pesa sehemu mbalimbali za nchi ya Kenya.

Hapa ni mahali ambapo magari huuzwa, magari haya yamepangwa kulingana na aina la gari. Hapa mnunuzi akitaka kununua gari lake atakuja na kuchagua gari kutokana na lile gari ambalo anataka na pia kutokana na rangi la gari ambalo analitaka.

Hii ni sehemu ya soko ambapo ni kando ya barabara, sehemu hii kuna biashara ya kuuza viatu ambayo inaendelezwa hapa, mwanabiashara huyu amepanga viatu vyake anavyouza kwenye vibanda na vingine amepanga chini, viatu hivi vikiwemo viatu vya kucheza mpira, viatu vya kufanya kazi ya kiofisi na pia viatu vya wanawake.

Hapa ni sokoni kando ya barabara ambapo kuna shughuli ya biashara inayoendelezwa hapa, kuna mama mmoja ambaye ni mwanabiashara anayefanya biashara ya kuuza vitu vya urembo vya wanawake, baadhi ya hivyo vitu ni kama herini na bangili, mwanamke huyo anaonekana mwenye kutengeneza hivyo vitu mwenyewe na kuviweka kwenye kibanda hiki ili kuweza kuviuza.

Hii ni app ya M-Pesa iliyo kwenye simu ya mwanadada huyu. Apu hii ya M-Pesa inatuonyesha mwanadada huyu yuko na salio la shilingi elfu sitini na nane. Mwanadada huyu anaonekana kuwa alitumiwa pesa na mtu anayeitwa Beth Obura. Pia anaonekana kuwa alituma kwa Brian Ochanda ambayo ni shilingi elfu mbili.

Hii ni barua ya kuonyesha kwamba mtu huyu hulipa ushuru. Unapokuwa mwananchi ambaye amefikisha kumi na nane yafaa ukweli na barua au cheti cha kulipa ushuru ili kuonyesha kwamba wewe ni mwananchi kamili anayelipa au kutoa ushuru kwenye nchi yake.

Hapa ni sokoni ambapo shuguli mbali mbali zinaendelezwa. Hapa kuna muuzaji na pia kuna wateja ambao wamekuja sokoni kununua bidhaa mbali mbali. Hapa kuna wauzaji wa matunda kama vile maembe, parachichi, tikitikimaji, avokado na ndizi zilizoiva na zile zakupika.

Hii ni sehemu ya soko ambapo shughuli za biashara zinaendelea hapa. Mwanabiashara huyu anauza bidhaa kama vile nguo na nguo hizo ni kama vile sweta, tishati na sketi. Mwanabiashara huyu anapouza nguo zake atapata pesa ambazo zitamsaidia kujikimia majukumu yake.

Hili ni jumba kwenye mlangoni mwa majengo ambayo yanapatikana sokoni. kwenye jumba hili au kwenye chumba hiki kuna biashara ambayo inaendelezwa hapa na mwanabiashara huyo ambaye ni mwanaume. Biashara inayoendelezwa hapa ni biashara ya kuuza viatu vya wanaume, na pamoja na vya wanawake.

Hii ni sehemu ambayo biashara huendelezwa na sehemu hii huitwa soko. Kuna biashara mbalimbali kama vile biashara ya kuuza mboga, kuuza viazi, kuuza matunda kama vile: nyanya ,vitunguu na parachichi. Huyu mama anauza mboga kama vile sukuma iliyokatwa. Pia, kuna biashara ya kuuza nguo na viatu.

Kuna duka la M-Pesa. Kuna vijana wawili ambao kijana mmoja amevalia nguo za rangi nyekundu na mwingine amevalia long'i ya rangi samawati na tishati nyeupe. Kijana ambaye amevalia nguo nyekundu anajaribu ameshika mfukoni anajaribu kutoa pesa mfukoni ili akaweze kununua kitu kutoka kwenye duka hilo.

Vifaa hivi vya urembo huundwa na wanajamii kutoka jamii wa wamaasai. Vifaa hivi ni kama vile shanga, bangili na necklace ambavyo huvaliwa na watu ili kuongeza urembo. Vifaa hivi vinaweza kuvaliwa shingoni, mguuni au kwenye mkono.

Hii ni sehemu ya soko ambapo kuna biashara inayoendelezwa hapa. Mwanabiashara huyu anapanga vitu vyake kwenye kibanda hiki ili akaweze kuuzia wateja wake. Mwanabashara huyu anauza bidhaa kama vile ndizi, vitunguu, viazi mbatata na viazi vitamu. Pia mwanabiashara huyu anauza matunda kama vile machungwa na maembe.

Hii ni sehemu ambapo magari huuzwa. Kuna aina mbalimbali ya magari . Kuna zaidi ya magari elfu moja. Inalingana na mteja anataka aina lipi ya gari kulingana na uwezo wake au kulingana na idadi ya pesa ambayo anayo ili kununua gari analolitaka. Unapotaka gari inakusaidia kwa kurahisisha usafiri wako wa barabarani.

Hapa ni sokoni na sehemuhii ni kando ya barabara. Mwanabiashara huyu anaonekana kupanga bidhaa zake kwenye kibanda chake. Mwanabiashara huyo anafanya kazi ya kuuza viatu mbalimbali, anauza viatu vya watu wakubwa, viatu vya watoto, viatu vya wanawake na vikiwemo viatu vya wanaume.

Hii ni sehemu kando ya barabara ambapo kuna shughuli za biashara inayoendelezwa hapa. Shughuli ya biashara inayofanywa hapa na mwanabiashara huyu ni kuuza vitu kama vile nyanya, vitunguu na viazi. Mwanabiashara huyu amepanga vitu vyake kwenye kibanda ili aweze kuwauzia wanunuzi.

Kwenye jengo hili kuna sehemu ambayo magari yanauzwa, kwenye sehemu hii kuna magari ya aina mbalimbali kama vile gari ya Mazda, gari la Benz na gari la Mercedes, sehemu hii ina magari yenye rangi mbalimbali kama vile rangi nyeupe, rangi nyeusi na pia rangi ya samawati.

Hili ni duka ambalo liko kando ya barabara. Duka hili linaitwa Kenny Dairy products. Duka hili linaonekana kuuza bidhaa za maziwa. Linauza bidhaa kama vile maziwa na kwenye duka hilo kuna mnyama ambaye ameachorwa hapo ambaye ni ng'ombe. Ng'ombe huyu ndiye anayeleta maziwa haya yanayouzwa dukani .

Hii ni sehemu inayopatikana sokoni. Kwenye sehemu hii kuna biashara mbali mbali inayoendelezwa hapa. Mwanabiashara huyu anaonekana kufanya biashara ya kuuza matunda na pia vile nafaka. Baadhi ya matunda anayouza ni nyanya, vitunguu, dania, hoho na pia machungwa. Pia anauza nafaka kama vile maharagwe na mahindi.

Hapa ni sokoni ambapo shughuli za biashara zinaendelezwa hapa, katika soko hili kuna wauzaji na wanunuzi ambao wamekuja kununua na kuuza bidhaa tofauti tofauti, kuna bidhaa kama vile mboga, matunda, kuna matunda kama vile machungwa, parachichi na tikiti maji.

Hiki ni kibanda kinachopatikana sokoni. Kwenye Kibanda hiki, kunaonekana muuzaji huyu anawauzia wateja au wanunuzi wake matunda mbalimbali. Kwenye kibanda hiki kuna matunda kama vile machungwa, parachichi, tikiti maji, maembe.

Pesa hizi ni pesa za nchi ya Kenya. Ni noti ya shilingi elfu moja. Mtu huyu anajaribu kuzihesabu pesa na kuzishika kwa kutumia hiyo uzi na kuzifunga pamoja. Pesa hizi zinasaidia unapotaka kununua vitu kadhalika nchini Kenya.

Hii ni kampuni ya kuuza magari, kuna magari aina mbalimbali, kuna magari zaidi ya elfu moja, inalingana ni pesa ngapi ambayo mnunuzi au mteja anayo ili kuweza kununua gari lake. Magari haya yamepangwa kulingana na bei, inalingana ni pesa ngapi mteja unayo ili uweze kununua gari unalolitaka.

Hili ni duka lipo kando ya barabara. Duka hili linauza bidhaa mbalimbali kama vile ndizi, maziwa, mikate, chumvi na zinginezo. Duka hili pia ni duka la Mpesa ambapo watu wanakuja na kuweka pesa zao na pia kutoa pesa zao kwenye simu zao.